Duka la kijumla linalomilikiwa na Atah. Duka hili linatoa huduma ya kutoa na kutuma pesa, ni maarufu, M-pesa. Duka hili linauza soda, ambapo tunaona kreti ya soda nyekundu hapo nje.

Soko wazi la matunda wahudumu au wauuzaji wameketi kugoja wateja wakununua. Wateja wanatembea katika kutoka upande moja wa soko hadi mwingine kuchangua matunda aina mbalimbali ya kununua.

Kibanda kilichotengenezwa na mbao cha kuuza ndizi, ovacado, nanasi, tikitimaji na matunda mengineyo. Mununuzi au mhudumu yoyote haonekani. Hiya ya matunda yamepangwa kwa utaratibu fulani.

Magari yameegeshwa katika uwanja kwa foleni. Magari haya ni ya aina mingi na rangi tofauti. Magari haya ni ya kifahari na ni mapya kwa sabau hayana namba ya usajili. Magari haya yapo hapa ili yakaweze kupata mteja mpaka yanunuliwe.

Noti ya shilingi ya Kenya ya thamana ya shilingi elfu moja. Noti hii ikona picha ya mstaafu rais wa kwanza Jomo Kenyatta. Noti hii ni muhimu kwa sababu ndiyo inayoashiria uchumi wa nchi.

Soko wazi la matunda, mboga na vitu zinginevyo. Watu waume kwa wake wanatembea huku wengine wakinunua. Mama mmoja anachagua machungwa ambayo amenunua na anafungiwa. Mzee pia anaonekana kuwa anaelekea karibu na machungwa ili akanunue.

Mteja yuko katika duka linalomilikiwa na kampuni ya Safaricom. Anatumia rununu yake kutoa pesa iliyoomo ili akapewa pesa ya mkononi akatumie. Hii huduma ni sahihi na ina usaidizi kwa sababu inasaidia kueka pesa.

Ngurudumu za gari ambalo zimesimama kwa utaratibu .Ngurudumu ni muhimu kwa sababu ni biashara ya mtu. Mtu anapouuza ngurudumu atapata pesa. Ngurudumu pia inaendesha uchumi wa nchi kwa sababu nchi inapata ushuru.

Bima ya maisha inayomilikiwa na Kampuni ya Life insurance, bima hii inawapa wanadamu ama watu uwezo wa kulipia pesa kidogo kidogo ili wakiwa hai wakati mmoja wao atakufa hii kampuni itawafidia.

Kibanda cha kuuzia matunda tunaona ndizi, machungwa, maembe, nanasi na matunda mengineyo. Matunda ni muhimu kwa sababu inampa mtu kinga ya mwili. Matunda pia ni muhimu kwa sababu ni chakula na inampa mtu nguvu.

Kibanda kilichotengenezwa na mbao kinacho uza viatu. Viatu vipo aina mingi na rangi tofauti. Biashara ya viatu ni muhimu kwa sababu inampa mhudumu au muuzaji fedha. Pia inasaidia mteja kuweza kupata viatu yoyote anayotaka wakati wowote.

Magari aina mbali mbali na rangi tofauti zimeegezwa katika uwanja wa nyasi ya kijani. Magari haya yameegeshwa hapa na watu waliokaribu na hayo kana kwamba wako mkutanoni. Nyuma ya magari haya kuna msitu ulio na majani ya kijani.

Kibanda kilichotengezwa kwa mbao cha kuuzia viatu. Kuna viatu aina mingi na za rangi tofauti. Kibanda hiki ni muhimu kwa sababu kinampaa mteja aina yeyote ya kiatu anayotaka. Kiatu pia inasaidia muuzaji kupata fedha.

Gari nyeusi limeegeshwa katika uwanja ulio na nyasi za kijani. Nyuma yake kuna mtu anajaribu kupanda katika hilo gari. Kando yake kuna miti iliyopandwa kwa utaratibu. Gari hili linaonekana linapinduka.

Chapisho linalomilikiwa na Oriental Commercial Bank, hili linaonyesha jinsi pesa inabalidilshwa kutoka pesa moja hadi nyingine. Hii inasaidia nchi kwa sababu, mtu anaweza kuja kununua pesa akishafika nchini kwenu, na akitoka anawauzia pesa. Pia inawapa pesa nchi kwa sababu inafanya biashara.

Mwanamke anampa mwanaume kifungu ya gari, hii labda anampa kifunguu ya gari na kumpa ruhusa amuendeshe au anamtuma mahali ama labda anampa zawadi kwa kuwa bwana mzuri.

Chapisho la bima linalomilikiwa na Anziano Insurance Agency, linawahimiza wanaomiliki magari wakaweze kujisali ili, wakaweze kulipa pesa au, pesa kidogo kidogo kila mwezi ili wakati watakapo pata ajali, wakaweze kifidiwa.

Kibanda kilichotengenezwa na mbao cha kuuza ndizi, nyanya na vitunguu. Kibanda hiki pia kina vitu zinginezo kinavyouza. Kibanda hiki ni muhimu kwa sababu kinampa na kumsaidia muuzaji kupata pesa.

Gari nyeupe imesimama katika uwanja uliojengwa kutumia mawe. Nambari ya usajili ya hii gari ni ya Kenya. Nyuma ya hilo gari kuna miti mirefu yenye matawi yake ni ya kirangi. Nyuma ya pande mwingine kuna nyumba nyeupe zinazoonekana kwa umbali.

Magari nyeupe yapo katika foleni. Magari haya ni mapya na yako sokoni. Magari haya yanaonekana ni ya aina tofauti. Yako soko iliyeyote atakaye taka kununua aje azuru na achukue gari lake.

Duka la viatu ambavyo vimepangwa kwa utaratibu maalum, viatu hivi ni za rangi tofauti na aina tofauti. Mwanaume mmoja aliyevalia shati nyeupe anapita mbele ya hizo viatu akiangalia. Anaonekana kupendezwa na jinsi viatu vilivyopangwa na anakadiria kununua.

Chapisho la bima inayomilikiwa na kampuni ya mayfair insurance . Chapisho hili linawaambia au linawahimiza wananchi kuchukua bima kutokana na ajali yeyote. Ili ajali itakayotokea hii bima itawafidia.

Magari aina mbalimbali na rangi tofauti yameengeshwa kwa uwanja ulio na nyasi za kijani. Kando la uwanja huu kuna miti ilionyooka .Magari hii ya kifahari na zimeelekezwa hapa na watu wakifahari au watu mashuhuri wanaofanya mkutano mahali hapa.

Duka la kijumla linalomiliki wanamvita, duka hili pia linapeana huduma ya kutoa kutuma pesa kutumia rununu hali maarufu Mpesa, duka hili linauza soda na maji.

Kibanda cha kuuza nyanya, vitunguu, mbaazi na vitu zingine. Kibanda hiki ni muhimu kwa sababu kinampa mteja chochote anachokihitaji. Ni muhimu bado kwa muuzaji kwa sababu kinampa fedha.

Magari ya aina mbalimbali ya rangi tofauti yameegeshwa katika utaratibu fulani. Magari haya ni mapya na yapo sokoni. Yeyote atakaye taka kuyanunua anaweza kuja kuzuru na kulichagua gari lolote atakalolipenda.

Magari meupe yamegeshwa ndani ya jengo. Mbele ya magari hii, kuna jengo nyeupe na mabati nyeupe. Jengo hili linaonekana ofisi kwa sababu magari ilioegeshwa mbele yao, ni ya kifahari.

Magari ya kifahari yameegezwa na yapo katika chumba cha kununua ama chumba cha biashara. Magari haya ni mapya, yana rangi tofauti na ni ya aina tofauti. Magari haya yanapaswa kununuliwa.

Kibanda cha viatu vya asilii ya kimaasai, kibanda hiki kimetengenezwa kwa mbao. Mnunuzi mmoja amesimama anataka kununua kiatu. Viatu hizi vinauzwa ili kudhihirisha utamanduni wa jamii ya kimaasai.

Gari na nambari ya usajili ya Kenya nyeusi, gari hili ni la kibinafsi na ni ya kifahari. Imeegeshwa kando ya nyumba iliyejengwa kwa ustadi. Nyumba hii na gari inaonekana na mtu mashuhuri au mtu wa kitajiri.

Nguo za mitumba ambazo zimefungwa pamoja. Nguo hizi ni muhimu kwa sababu zinawapa wanabiashara kazi kwa sababu wakiuuza wanapata pesa. Nguo hii ni mzuri kwa sababu ambayo ni inasaidia watu wakavalie na kungara.

Gari linalomilikiwa na kampuni la Rawa Auto, nyuma yake magari mengine meusi yameegeshwa. Hii ni duka ya magari ambayo mnunuzi yeyote anayekuja au anayetaka kununua gari anakuja na ananunua.

Noti za zamani za nchi ya Kenya, noti ya mia tano ambayo ilikua na kichwa cha rais mustaafu Daniel Toroitich arap Moi na noti zingine za elfu moja. Noti hizi zilitumika vizuri sana.

Soko wazi la matunda na mboga. Soko hili linaonekana liko katika mahali pabaya kwa sababu maji ya mvua imesimama hapo. Watu wanaumia kupita kwa kununua. Matope imejaa na watu wanasumbukana.

Duka linayotoa huduma ya kutoa kutumia pesa kutumia simu ya mkononi alam marufu Mpesa .Huduma hii ni mzuri kwa sababu inasaidia kubeba pesa na mtu hatabeba pesa ili akaibiwa mfukoni.

Kibanda kilichotengenezwa na mbao cha kuuza nyanya, mahindi ya kuchoma, karoti, maembe, ndizi na vitu zinginevyo. Tunaona mama wawili ambao wamesimama kwa kibanda wananunua vitu mbalimbali.

Chapisho la bima linalomilikiwa na Mayfair Insurance, inawahimiza wahudumu wa bodaboda au baiskeli wawezekujiandikisha ili siku watakayopata ajali, waweze kutibiwa kwa bure au waweze kulipishwa pesa yoyote ili wakaweze kutibiwa hospitalini.

Magari aina mbalimbali na rangi mbalimbali imepiga foleni. Magari haya yanaonekana yameegeshwa mahali ambapo yana utaratibu. Magari haya ni ya kifahari na inaonekana ni ya watu mashuhuri.

Bima ya afya inayomilikiwa na Angiano insurance agency . Bima hii inawaambia wananchi au wanakijiji wajiandikishe ili walipe pesa kidogo kidogo watakayopata ugonjwa watatibiwa bure.

Soko wazi la kuuza matunda, nafaka na vitu vinginevyo, miavuli mingi inatumika kukinga jua, wanawake kwa wanaume wananunua na kuuza hivi vyombo. Hili soko ni wazi na linatumiwa na watu wote wa jamii hiyo.

Gurudumu nne za gari amabazo ni nyeusi. Gurudumu hizi zinaoshwa ili zingare, gurudumu zinavyoshwa zinakuwa zinang'ara na zinatumika vizuri. Kila kitu duniani kinafaa kioshwe ili kikaweze kutumika kwa vizuri.

Noti mbili, moja ya dhamana ya shilingi elfu moja ambayo imeshikwa mkononi na ingine ya dhamana ya shilingi hamsini ambayo iko mezani. Noti hizi zinatumika kununua na kuuza bidhaa nchini Kenya au katika nchi yoyote ambayo inakubali pesa hizi.

Magari yameegeshwa uwanjani. Magari haya ni meupe na yanaonekana yameegeshwa hapa na watu waliokaribu kwa sherehe au kwa mkutano wowote uliokaribu hau . Magari hii yameegeshwa katika uwanja wenye nyasi zake za kijani.

magari rangi mabalimbali yameegeshwa katika uwanja ulio na nyasi ya kijani magari haya ni ya kifahari na inaonekana ni ya watu mashuhuri ambao wamekujaa hapa sherehe au mkutano mbele ya gari hili kuna familia iliyosherehekea au inayosherehekea

Duka la magari. Duka hili limetengenezwa kwa kioo ili wanunuzi wanaopita waweze kuona kwa urahisi. Magari aina mingi yameekezwa hapa ndani ili yanunuliee. Magari haya ni ya dhamana tofauti.

Mkono wa kushoto umeshika noti za shilingi ya Kenya. Noti moja ni ya elfu moja, ingine ni ya shilingi mia tano, nayo ya mwisho ni shilingi mia moja. Yote ni jumla ya shilingi elfu moja na mia sita.

Kibanda cha kuuza mboga, kitunguu, ndizi na matunda mengineo, kibanda hiki pia kinatumika kuuza nguo, ya kiasili ya kimaasai, tunamwona mnunuzi upande ule mwingine, anakagua nguo ili akaweze kuinunua.

Soko la kawaida la kuuza nguo, wauzaji wamesimama wanangojea wanunuzi wachukue nguo inayowafaa, kuna aina mingi ya nguo ya rangi tofauti, hii inawapa wanunuzi uwezo wa kuchagua nguo yoyote inayowapendeza.

Duka la magari, lililotengenezwa kwa vioo na taa kila mahali ili mteja yoyote anayepita nje akaweze kuona ndani. Kuna magari aina mbalimbali iliyomo hapa ndani na inangoja wateja waweze kuyanunua.

Vibanda vilivyotengenezwa kwa miti vya kuuza nguo. Kuna aina mingi ya nguo na rangi tofauti. Mwanamke anaonekana upande mwengine ananunua nguo inayompendeza ili akanunue.

Sehemu ya mbele ya gari upande wa kushoto tunaona gurudumu la gari hilo ambalo limeegeshwa. Mbele ya gari hili tunayo uwanja ambao umemea nyasi.

Vibanda za kuuzia ndizi, nanasi, maembe na matunda mengineyo wanunuzi wapo katika vibanda mbalimbali kununua matunda tofauti tofauti. Matunda haya yanasaidia mwili kwa kuipa kinga bali pia inaipa mwili nguvu.

Gari la kibinafsi lenye rangi nyeupe, nambari yake ya usajili ni ya Kikenya, nyuma yake ni miti au msitu uliopandwa kwa utaratibu. Gari hili limeekezwa mahali ambapo inamaanisha mwenye gari yuko karibu au ameenda mkutanoni.

Kibanda ya kuuzia machungwa, maembe na matunda mengineo. Kibanda hiki ni muhimu kwa sababu inamsaidia muuzaji na mnunuzi. Muuzaji anapata pesa, mnunuzi anapata matunda yoyote anayotaka kwa wakati wowote.

Soko la nguo, watu wapo shughuli mbali mbali, wanunuzi wanakagua nguo wanaotaka, kunazo nguo za aina mingi na rangi tofauti ambapo mteja ana nafasi na uhuru wa kuchagua nguo yoyote anayoipenda.

Watu wawili wakiwa wame, wamepokezana mikono. Mmoja anampa mwingine ufunguo wa gari, hili ni ishara ya kwamba, amemnunulia gari au amempa kazi, kwa maana tumeona, gari lenyewe limesimama upande ule mwingine.

Kipanda cha kuuza matunda kama vile tikiti maji, maembe, machugwa na matunda mengineyo. Hii ina umuhimu kwa maana inampa muuzaji fedha na kumpa ,mteja aina yeyote ya matunda anayohitaji wakati wowote.

Chapisho la kubadilisha sarafu inayohusisha ununuzi na uuzaji wa fedha za kigeni pindi ambapo mgeni atafika au ataondoka japo atumie sarafu inayofaa.

Mwanamke amevalia nguo nyekundu, mikononi ameshika noti ya shilingi elfu moja. Noti hizo anazifunga kwa vibunda viwili anazishika pamoja ili iwe rahisi kuhesabu hizo pesa.

Vibanda vya kuuza matunda, viazi, mboga, nyanya na vitu zinginezo. Mama muuzaji anatengeneza mbaazi kwa kuzitoa kwenye maganda, upande mwingine ,wateja wawili, mama na wanaume wananunua mboga katika kibanda.

Tangazo ya bima inayomilikiwa na kampuni ya MY FAIR INSURNCE inatangaza kuwa inahitaji watu waweze kujiandikisha. Waweze kueka pesa zao kidogokidogo ili wakati wa ajali waweze kuhudumiwa au waweze kupata kitu kidogo.

Duka ya kutoa huduma ya kutoa pesa na kutuma pesa kwa njia ya simu ya mkononi almaarufu mpesa, inayomilikiwa na kampuni ya safaricom. Huduma hii ni mzuri kwa sababu inaweka pesa na ni ngumu mtu kupoteza pesa.

Kibanda cha mboga, mboga ni muhimu katika maisha ya mwanadamu. Ikiuzwa inampa mtu pesa. Ikiliwa inampa mtu afya na shibe. Mboga pia ni muhimu kwa sababu iko madini inayo endesha mwili na kuifanya mwili kuwa na kinga.

Magari yameegesha katika uwanja ,yanaonekana ni mapya kwa maana hayana namba ya usajili. Magari hayo ni ya rangi tofauti, yamengoja mtu yeyote anayehitaji gari kununua na kuweza kulipata wakati wowote atakapo hitaji.

Duka la maziwa linalomilikiwa na KIENI PRODUCTS LTD,duka linahusika na bidhaa za Highridge, mbele ya duka hili, kuna chupa ya maziwa na mnunuzi anaelekea dukani.

Duka la kijumla, linalomilikiwa na new generation , tunaye mnunuzi amesimama akihudumiwa. Mlango wa duka umepakwa rangi ya kijani, ambapo, hili duka linatoa huduma ya kutoa na kupokea pesa kupitia njia ya simu ya mkononi.

Njia inapita katika vibanda vya kuuza nguo. Kila mtu ako shughuli zake wateja wananunua nguo wateja wanapita wanaenda shughuli zao. Kuna nguo aina mbalimbali na vitu mbali mbali vinayouzwa hapa.

Tangazo ya bima ya afya inayomilikiwa na kampuni ya African Marchant Insurance Company Limited inayeshugulikia ajali za barabarani na haina yoyote.

Mkungu wa ndizi zilizoiva, ndizi ni muhimu kwenye afya ya binadamu kwa sababu ni tunda na linampa mtu kinga. Ndizi pia ikiuzwa inampa mtu pesa mfukoni. Ndizi pia ni chakula kinachompa mtu nguvu.

Magari yameegezwa kwenye uwanja. Nyuma ya maagri kunamiti iliyopandwa kwa utaratibu. Hii magari ni ya kifahari. Hii inaonyesha kuwa ni ya watu mashuhuri waliokuja kuburundika au waliokuja kwa mkutano ulio karibu na uwanja huu.

Noti za kitambo za Kenya zenye dhamana ya shilingi elfu moja. Noti hizi zilikua na picha ya rasi mustaafu aliyekufa Daniel Toroitich Arap Moi. Noti hizi zilikuwa na dhamana kali sana.

Jumba la biashara la milango tatu. Mlango wa rangi nyeupe unamilikiwa na Amani nalo ni duka la kijumla. Mlango wa katikati, ni duka la maziwa na nyanya, linalomilikiwa na Mangu . Mhudumu amesimama mlangoni. Duka la mwisho kushoto ni duka la burudani.

Mikono imeshika noti za shillingi elfu Moja za kenya. Nyuma inaonekana tarakilishi.

Mnunuzi anatumia huduma ya lipa na Mpesa iliyo katika simu ya mkononi ili kulipia bidhaa alivyonunua au huduma iliyofanyiwa na mhudumu husika.

Duka la maji ambapo mlango wa duka ni rangi ya kijani na maandishi ya mpesa inayoashiria huduma ya kutoa na kutuma pesa kutumia rununu. Mbele ya duka kuna pikipiki iliyoegeshwa.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi za kijani, nyuma ya uwanja hu kuna miti iliyopandwa kwa utaratibu. Magari haya yanaonekana ya watu matajiri ambao wamekuja hapa kwa mkutano maalum au kwa kuburudika.

Kibanda cha kuuza nguo ndogondogo kama soksi na nguo za ndani, hii ni biashara mzuri kwa sababu inampa muuzaji fedha na inampa mnunuzi bidhaa anazohitaji wakati wowote wakati anataka.

Duka la magari, magari imeegeshwa ndani yenye aina mbalimbali na rangi tofauti tofauti. Hii duka inasaidia mnunuzi ili akaweze kupata gari ya aina yoyote au rangi yeyote wakati wowote.

Duka la kuuza magari linalo milikiwa na kampuni ya Mercedes Center Limited. Mbele ya duka kuna magari matano moja ni nyeupe manne ni meusi. Nyuma ya duka kuna mti mrefu.

Chapisho linalomilikiwa na kampuni ya bima rahisi fast and easy insurance , linawahimiza wana bodaboda wa pikipiki kuchukua bima ya shilingi elfu mbili na mia tano kila mwezi, kugharamia ajari kwa mteja wao wakati wowote.

Duka la maziwa linalomolikiwa na mount Kenya milk , wanunuzi wawili wapo dukani wananunua, msichana mmoja aliyevalia nguo nyeusi anaelekea dukani nayo msichana aliyevalia suruari ndefu ameketi mbele ya duka.

Magari aina mingi imeegeshwa uwanjani. Magari hii ni ya dhamana tofauti, hii inaonyesha kuwa kuna watu mashuhuri walio karibu wanafanya mkutano au wanaburudika, hii inaashiria kuwa hii magari ni ya watu mashuhuri.